Kuna mahindi, nyanya, machungwa, viazi vitamu, Kuna ndizi ambayo bado haijaiva. Kuna viazi vitamu, kuna pilipili hoho, kuna kabeji, Kuna wamama ambao wameketi, na kuna wale ambao wanachukua vitu hivi.

Jamaa huyu amevalia shati jeupe na koti lenye rangi nyeusi anapokea ufunguo wa gari kwa mwanadada huyu ambaye makucha yake yana rangi nyekundu.

Kuna nyanya, kuna vitunguu, kuna viazi, kuna pilipili hoho, kuna mbaazi ama minji, alafu kuna mama ameketi anadondoa minji.

Jamaa huyu ako na pesa kwenye mkono wake wa kushoto ameshikilia noti ya shilingi mia mbili, mia moja na hamsini na kwenye mkono wake wa kulia ameshikilia noti ya shilingi hamsini.